Matunda mbali mbali kwa nchi yetu imetumika kama chakula. Kwa mfano, ndizi katika kijiji cha gusii inatumiwa kama chakula. Sasa sana ndizi ambayo imeiva husaidia wakati wa mchana ama wakati wa kiangazi.

Ndizi ni chakula muhimu sana katika jamii. Husaidia sana kwa upande wa chakula na kuuza zikiwa nyingi. Ndizi pia husaidia watu kujenga mwili na kuwapa nguvu katika kazi zao za kila wakati. Hii ndizi pia imekuza watu wengi kutoka soko mbalimbali, inawasaidia kuwapa pesa na kukuza kazi mbalimbali katika jamii.

Aina mbalimbali za ng'ombe hukamuliwa kwa kutumia njia tofauti tofauti. Ng'ombe haya huwa na vikundi vikundi vyao kwa kutegemea vile ambavyo wanakuza sehemu ya maziwa. Ng'ombe haya na chakula vyao husaidia sana watu kukuza katika sehemu ya kilimo.

Malisho ya ng'ombe katika aina mbali mbali zinawasababisha afya yao kuwa mzuri na kuwafanya kuwapa maziwa kwa aina ya wingi. Watu wengi wamewezesha kuwapa ng'ombe zao chakula kwa aina mbali mbali kama si nyasi ama ni maji ila kuwasaidia sana kwenye kazi zao za kimaisha.

Ndizi husaidia sanaa watu wengi katika ili kuuza chakula chao. Watu hutumia sanaa ndizi wakati wa asubuhi kunywa na chai. Ndizi pia huchangia watu wengi huwasaidia katika kuboresha mwili zao wakati wa magonjwa. Hasa watu wenye ugonjwa wa sukari wanaeza tumiwaa ili kuongeza uboreshaji wa mili zao.

Mapato ya ngombe Huwa sanasana ni maziwa watu katika eneo mbalimbali wameguza aina mbalimbali ya kuweka maziwa katika sehemu ya kula maziwa haya huwasaidia watu katika maeneo katika matumizi ya kesho haswa watu kwenye sherehe watumia sanaa maziwa kama chakula chao Cha kila siku.